Hii ni skrini ya tarakilishi yenye maandishi na kidole gumba kinachonyesha manufaa ya masomo ya mtandaoni. Mwanafunzi anaweza kujiendeleza kielimu akiwa mahali popote kwa malipo nafuu. Pia anaweza kutumia video, mijadala na wenzake na mijarabu kujifunza.

Wanafunzi wa kiwango cha chekechea wameketi darasani. Kila mmoja ana tarakilishi iliyo wazi mbele yake. Wana somo la kidijitali, wakielekezwa na mwalimu wa kike. Msichana anayetabasamu anafinya kibodi kwa kidole chake.

Huu ni mchoro kwenye skirini kubwa ya kompyuta. Ni maelezo kuhusu manufaa ya masomo ya mtandaoni. Wanafunzi wawili wanaonekana wakijiendeleza kwa kudurusu maktaba ya vitabu kwenye intaneti, kutazama kanda za video na kufanya mijadala. Hatimaye wataweza kuhitimu na kujipatia shahada za degree .

Mchoro huu unahusu manufaa ya masomo ya mtandaoni. Mwanafunzi ameketi mezani akiwa na madaftari na kalamu. Anawasiliana na mwalimu mtandaoni. Njia hii ya kujifunza itamwezesha kudurusu vitabu na video kwa urahisi mpaka aweze kuhitimu kwa kupata degree yake.

Hili ni darasa la wanafunzi wa kike wa shule ya msingi. Wameketi mezani. Kila mmoja ana tarakilishi iliyo wazi mbele yake. Wana somo linaloendelezwa mtandaoni.

Watoto wawili wa kike wako kitandani. Mbele yao kuna tarakilishi iliyoo wazi. Wako darasani wakifuatilia somo la mtandaoni. Kuna nebo ya Unesco na maandishi kuhusu elimu.

Mwanamke aliyekomaa ameketi mezani. Mbele yake kuna tarakilishi iliyo wazi na madaftari mawili. Mkononi ameshika kalamu. Anajiendeleza kimasomo kwa kutumia mtandao. Nyuma yake kuna skrini kubwa ya rangi nyeusi.

Mwanaume aliyevalia shati la rangi ya samawati amesimama kwenye jukwaa la rangi ya kahawia. Mbele yake kuna skrini ndogo ya tarakilishi. Ameinua mkono wake wa kushoto. Kwenye skrini kubwa nyeusi kuna maandishi mengi ya hesabu. Hii ni ishara kuwa anajifuza hesabu kwenye mtandao.

Huu ni mchoro wa mwanafunzi aliyeketi mezani. Amevalia shati jekundu, ameshika kalamu. Mbele yake kuna skrini kubwa inayotumiwa. Kuna darasa la wanafunzi linaelekezwa na mwalimu wao wa kike mtandaoni. Mwelekezi huyu amesimama mbele ya ubao wa rangi ya kijani.

Hii ni skrini ya kompyuta ambayo inatumiwa kwa masomo ya mtandaoni. Somo linaloonyeshwa ni kanda fupi ya video iliyo kwenye YouTube . Kuna mwanafunzi aliyeketi darasani mbele ya tarakilishi iliyo mezani.

Mezani kuna mwanamke anayetumia tarakilishi yake kujifunza. Kwenye skrini kuna mwalimu wa kiume anayendeleza somo hilo. Kando ya komputa kuna vitabu na maua.

Mwanamke aliyevalia vazi la samawati ameketi mezani. Mbele yake ana tarakilishi mbili zinazotumika. Kwenye skrini kubwa, kuna mkutano au darasa linaloendelea. Pia kuna: simu ya mkononi, rafu ya vitabu, kalamu na daftari lililo wazi.

Hili ni bango linaloonyesha manufaa ya masomo ya mtandaoni. Kuna kompyuta yenye skrini mkubwa, wanafunzi wawili wameketi wakiwa na tarakilishi iliyo wazi mbele yao, wataweza kudurusu vitabu, kujadiliana na kuangalia video. Uvumbuzi wa kiakili utawawezesha kuhitimu na kupata shahada.

Mezani kuna mtu anayetumia tarakilishi yake. Kwenye skrini kuna mchoro wa vitabu na maelezo kuhusu masomo ya mtandaoni. Kando ya kompyuta kuna simu ya rununu, vitabu na kalamu.

Mwanamume aliyevalia shati la rangi ya samawati ameketi mezani. Mkononi ameshika kikombe cha kinywaji. Anatumia chombo cha kusikilizia. Mbele yake kuna tarakilishi iliyo wazi. Anafuatilia masomo ya mtandaoni, akielekezwa na mwalimu wa kiume.

Hili ni tangazo la manufaa ya mtandao kwetu. Kuna kompyuta iliyo wazi, pia kuna maelezo ya faida za matumizi ya intaneti kama vile masomo ya kidijitali, kuangalia video, kutuma barua pepe, kufanya mikutano na kunakili kumbukumbu muhimu kwenye kalenda.

Kikundi cha wanafunzi kimeketi ndani ya darasa la kisasa. Kila mmoja wao ana tarakilishi mbele yake. Wanaelekezwa na mwalimu wa kike aliyesimama kando ya skrini kubwa. Wameinua mikono ilikujibu swali waliloulizwa.

Mwanafunzi wa kike ameketi mezani ana kitabu na kalamu mkononi, mbele yake kuna skrini kubwa ya kompyuta iliyo wazi. Anafuatilia masomo yake ya mtandaoni, anaelekezwa na mwalimu wa kike aliyeketi mbele ya ubao mweusi

Mwanamume mwenye nywele ndefu na shati la rangi ya kahawia ameketi mezani. Mbele yake kuna tarakilishi kubwa mbili. Anaonekana kuhudhuria mkutano au masomo yanayoendelezwa mtandaoni.

Hiki ni chumba cha kufanyia mtihani wa kitaifa. Wanafunzi waliovalia sare ya samawati wameketi mezani. Kila mmoja wao ana vifaa vya kuandikia. Kuna mwanasiasa amesimama nyuma ya darasa. Waelekezi wengine wa kike wako tayari kuangalia zoezi la mitihani.

Hili ni bweni nadhifu la wanafunzi shuleni. Lina vitanda vya ghorofa vya rangi ya samawati. Vimeundwa kwa chuma. Wanawake wawili wanapumzika kwenye vitanda vya chini ambavyo vina shiti na mito nyeupe.

Hiki ni chumba cha mahabara shuleni, kina meza na kabati nyeupe pia kuna vifaa vya kuwawezesha wanafunzi kufanya utafiti katika masomo ya sayansi kama vile kemia shighuli hii itawawezesha kujifunza kwa kuvumbua mambo wenyewe.

Hiki ni chumba kidogo cha mwanafunzi. Kina skrini ya televisheni, koti moja ya rangi ya buluu na kiti cheupe. Mezani kuna taa ya kusomea. Pia kuna kabati ya kuweka nguo na vifaa vingine.

Hiki ni chumba nadhifu cha wanafunzi cha kukodi, kina ukuta wa rangi ya kijani na zulia la rangi nyeupe na nyeusi. Kuna kitanda kimoja kikubwa kilicho tengenezwa kwa mbao na chuma, kimetandikwa blanketi ya rangi za kupendeza. Kando yake, pana kabati ndogo za kuhifadhi vitu vidogo vidogo.

Hili ni basi jipya la shule lenye rangi ya manjano. Hutumiwa kuwasafirisha wanafunzi kila siku kutoka wanakoishi. Wanagenzi wataweza kuhudhuria hafla zingine nje ya shule kama vile: tamasha za muziki na michezo, ambayo huwapa nafasi ya kupumzisha akili.

Huu ni uzio uliojengwa kwa mawe na chuma nyeusi. Juu ya kuna bango linaloonyesha kuwa mahali pale pana bweni za wanafunzi za kukodesha. Kando yake kuna barabara ya lami, miti na magari mawili.

Hii ni maktaba kubwa iliyojaa rafu ya vitabu. Wanafunzi wengi wameketi mezani wakidurusu. Viti ni vya rangi ya kijani. Mhudumu mmoja anawashughulikia watu wawili.

Hili ni darasa nadhifu la wanafunzi. Lina meza za rangi nyeupe na viti vyeusi. Chini yake kuna rafu ya chuma ya kuweka madaftari. Sakafu ni ya rangi nyekundu. Chumba hiki kitawezesha wanagenzi kujiendeleza kimasomo.

Timu mbili ziko uwanjani. Moja imevalia sare za rangi nyeupe na nyingine ina sare nyeusi. Mchezo wa soka unaendelea. Refa ailyevalia sare ya njano yuko karibu na wachezaji akiangalia mchezo unavyoendelea.

Hii maktaba kubwa yenye kuta za rangi nyeupe mjini. Upande wa kushoto wanafunzi wameketi mezani wakisoma. Ina viti vya rangi nyeusi na nyekundu. Upande wa kulia kuna rafu ya vitabu.

Hili ni darasa la wanafunzi lenye ukuta wa rangi nyeupe na madirisha makubwa. Lina meza ya rangi nyeusi na viti vya samawati. Wanagenzi wataweza kujiendeleza kimasomo ndani ya chumba hiki.

Huu ni ukumbi mkubwa wa kisasa unaotumiwa kufanyia mikutano. Una viti vya rangi nyekundu. Wanafunzi wengi wamekusanyika wakifuatilia hafla inayoendelea. Kuna mwangaza wa kutosha.

Huu ni ukumbi mkubwa wa kisasa. Una viti vya rangi nyekundu. Unatumiwa kwa mihadhara au mashindano ya wanafunzi kama vile tamasha za muziki na maigizo. Wanagenzi hukuza talanta zao wanapojihusisha na mashindano haya.

Hili ni zoezi la wanafunzi wa shule ya upili. Wawili wameweka bango kubwa la maelezo yao yanayohusu utafiti waliofanya wenyewe mezani. Ni mashindano kuhusu utafiti wa Sayansi na Teknolojia. Shughuli hii humwezesha mwanagenzi kuvumbua mambo kwa kufanya uchunguzi wa kina.

Mtoto wa kiume yuko ndani ya darasa lililopambwa kwa michoro. Mbele yake kuna mwalimu anayemuonyesha picha iliyo ndani ya kitabu. Mwanafunzi huyu ana maitaji maalum. Huenda hasikii au hawezi kuongea vizuri.

Mama na mwanawe wa kike wameketi kwenye kochi la rangi ya kahawia. Wanawasiliana wakitumia ishara za vidole. Mtoto anayeelekezwa ana ulemavu wa kusikia vizuri. Wote wanafurahia somo lao.

Hili ni darasa la watoto wenye mahitaji maalum. Mwalimu wa kike aliyevalia rinda la samawati anamwelekeza msichana mdogo. Wote wanatumia lugha ya ishara za vidole na kutabasamu. Mezani kuna daftari, kalamu na kifaa cha kidijitali.

Huyu ni mwanafunzi mzima wa kike ambaye huko darasani. Kando yake kuna meza ya kijani na rafu ya vitabu, ni kipofu. Anasoma maandishi ya breli kwenye kitabu akitumia vidole vyake.

Hili ni darasa lenye mwalimu wa kiume na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Huenda ni kiziwi au bubu. Wameketi mezani. Mbele yao kuna kitabu kilicho wazi. Mwalimu anatabasamu huku akimwonyesha mwanafunzi maandishi ndani ya kitabu.

Mwanafunzi wa kiume mwenye mahitaji maalum ameketi ndani ya darasa lililopambwa. Amevalia fulana ya rangi ya samawati na nyeupe. Amekalia kiti maalum kinachosaidia kichwa chake kusimama wima. Anatabasamu huku akicheza na vidude vyenye rangi tofauti.

Huyu ni msichana mdogo aliyevalia tishati ya rangi ya waridi. Ni kipofu. Mbele yake kuna kitabu cha breli kilicho wazi. Anakisoma kwa kugusa kitabu hicho akitumia vidole vyake.

Wanawake wawili wako nyumbani. Aliyeketi kwenye kochi la rangi ya kijivu ana mahitaji maalumu. Mkononi ameshika kifaa cha kujifunza alfabeti chenye rangi nyingi za kuvutia. Nyuma yake mwalimu au mlezi wake anamwelekeza.

Mwalimu wa kike ameketi mezani na mwanafunzi wa kiume, aliyevalia tishati ya kijani. Wote wanatabasamu. Kuna karatasi, brashi na chupa ndogo za rangi ya majimaji. Mwalimu anamfunza mwanagenzi kuchora. Anayefunzwa ana mahitaji maalum. Amekalia kiti maguru.

Mwalimu wa kike ameketi mezani na mtoto wa kiume mwenye mahitaji maalum. Mbele yao kuna maumbo ya kufundishia alfabeti yenye rangi za kupendeza, kalamu na daftari. Mwalimu anamfunza kwa kutaja na kutumia maumbo tofauti.

Hapa ni bweni ya shule ya msingi, lina vitanda vya chini, vyenye blanketi za rangi ya kuvutia, kijana mmoja, aliye na sare, na ulemavu wa miguu, amekalia kitanda cha kwanza, kando yake kuna miguu bandia, na magongo, anayotumia, kutembea.